Miundumbinu mikubwa ya umeme na nguzo ndefu za kusambaza umeme, zikionyoosha usawa dhidi ya anga. Jua linazama au kuchomoza likiacha rangi ya machungwa na samawati ya nganye.

Kituo cha kusambaza umeme, chenye miundo mingi ya chuma na nyaya zinazosambaza umeme. Miundo hii ni mrefu na imara, zikiwa na insulators nyingi za kauri. Nyaya nzito zinaonekana zikipita kutoka nguzo moja kwenda nyingine zikiunda mtandao tata.

Kituo kikubwa cha umeme cha kupooza, chenye miundo mingi ya chuma na insulator za kauli. Wafanyakazi kadhaa wanaonekana kwenye eneo hilo, wakiwa wamevalia mavazi ya usalama kama vile kofia ngumu na fulana za rangi ya kijani.

Kuna mnara mrefu wa usambazaji wa umeme wa metali dhidi ya anga ya samawati yenye mawingu machache. Umesimama kwenye uwanja wa mmea kavu na miti michache ya mbali. Muundo mwembamba kama nguzo yenye alama ya mviringo juu pia inaonekana na chini. Kuna kitufe chekundu cha rekodi.

Daraja la pekee lenye kingo za chuma zenye rangi ya samawati na nguzo nyeusi. Daraja hii inaelekea mbali likiwa na taa za barabara zilizopangwa pande zote mbili.

Angani inayo onyesha kituo kikubwa cha uzalishaji, Umeme wa joto ardhi labda huko Ol karia naivasha. Inaonekana Kuna mitambo kadhaa mikubwa inayotua mvuke mwingi mweupe angani .Miundo ya kijani na mabomba marefu yanaonekana yakipita kwenye eneo kavu na milima .

Jengo refu lenye paa la rangi ya kijani kibichi ,likiwa limejengwa katika eneo la wazi. Nyuma ya jengo hilo kuna safu ndefu ya miti ikionyesha mazingira ya kijani kibichi.

Eneo lililoathiriwa vibaya na mafuriko, huku maji mengi ya kahawia yakitiririka kwa kasi. Majengo kadhaa yamebomoka yakiacha vifushi vingi vilivyotawanyika. Watu kadhaa wamekusanyika kando ya maji wengine wakijaribu kuokoa mali au kuangalia uharibifu.

Darasa la shule lenye wanafunzi wengi, wakiwa wamekaa kwa madawati ya mbao. Wanafunzi wengi wamevaa sare za samawati, na baadhi yao wamefunika vichwa. Mwalimu mwanamke amesimama mbele ya darasa, akionekana kufundisha au kuelekeza.

Mbweha anayesimama katikati ya nyasi ndefu za kijani kibichi. Manyoya yake yana rangi ya dhahabu na mgongo wake una rangi nyeusi uliyonyooka. Ana masikio yaliyosimama wima na mkia wenye manyoya mengi.

Eneo la kupendeza la kitalii, labda hoteli au mkahawa uliopo karibu na ziwa tulivu. Majengo yamejengwa kwa mtindo wa kiasili yakiwa na paa za vigae na kuta za mawe.

Rundo kubwa la taka lililotapakaa eneo pana. Linaonekana kama jaa kubwa la takataka. Kuna watu wachache wanaonekana wakitembea au wakifanya kazi katikati ya taka hizo.

Mtu anabeba mzigo mkubwa kwenye gunia mweupe mgongoni, akipitia njia yenye matope na maji machafu. Anatembea bila viatu , huku maji yakimfikia karibu magotini. Mandhari ya nyuma inaonyesha makazi duni yaliyojengwa kwa mabati.

Lori ndogo lililolemewa na mizigo mikubwa ya mifuko iliyojaa chupa za plastiki zilizofinyika. Wanaume wawili wako juu ya rundo la mifuko, mmoja akisimama na mwengine ameketi wakishighulikia shehena.

Punda milia maridadi akisimama katikati ya vichaka na nyasi kavu. Milia yake meusi na meupe inajitokeza waziwazi dhidi ya mandhari ya asili. Punda milia anaonekana akitazama mbele huku sehemu ya mwili wake ikiwa imefichwa kidogo na mimea.

Mtu akimkaribia twiga mrefu, ni jambo linaloweza kufanyika katika kituo cha twiga jijini Nairobi. Twiga huyu ana shingo ndefu akishika mkono analiyesimama nyuma ya kizuizi cha chuma.

Watu watatu wakiwa nje. Wawili wao wakiwa wanafunzi waliovalia sare za shule zenye sketi zenye miraba na sweta nyeusi. Mtu wa tatu ni mwanamke anatumia jembe kuchimba ardhi akionekana kupanda mmea au kufanya kazi ya bustani.

Mazingira ya makazi duni, labda katika mtaa wa mabanda ama kibera hapa Nairobi. Kuna mkondo mdogo wa maji machafu uliojaa taka za aina mbalimbali, zikiwemo plastiki na karatasi.

Tumbili mdogo mwenye manyoya ya kijivu kahawia akiwa amekaa juu ya uzio wa mbao. Uso wake una rangi nyeusi ukilinganisha na manyoya meupe yaliyo mzunguka.

Kundi la wafanyikazi wengi, wao wakiwa wamevalia buti ndefu za njano na fulana za rangi angavu kama kijani kibichi na manjano, wakisafisha mkondo wa maji machafu. Watu wanatumia zana kuondoa takataka na uchafu kutoka kwenye maji.

Kuna kundi la watu waliovalia mavazi ya kitamaduni. Wamevaa shanga shingoni na mapambo ya duara yenye rangi nyingi shingoni mwao. Na kofia zao zina manyoya au vinywele vyeupe. Baadhi ya watu wanajishikilia vijiti virefu na kundi hilo limejipanga wakionenaka kutazama kuelekea kamera.

Mwanaume akishika mjusi mkubwa, labda aina ya monitor lizard akiwa amemshikilia Kwa mikono miwili. Mwanaume huyu amevaa shati ya mikono mifupi na suruali ya jeans huku akitabasamu kidogo.

Eneo la ujensi au uchimbaji. Katikati kuna mtaro mrefu uliochimbwa na kando yake kuna rundo kubwa la udongo. Wafanyakazi wawili wanaonekana ndani ya mtaro wakiwa wamevaa nguo za kazi na kofia ngumu.

Tai au mwewe mkubwa mwenye manyoya ya kahawia akiwa amejipinda kidogo huku amekaa kwenye tawi la mti. Macho yake yanaonekana yakitazama chini kwa umakini. Mdomo wake ni ncha kali na miguu yake yenye kucha yote yakiwa na rangi ya manjano.

Bustani ndogo iliyo jaa mimea na miti ikiwa imezungukwa na kuta za rangi ya manjano na jengo lenye paa la buluu au kijani kibichi. Katikati ya bustani kuna mti mkubwa uliyo jikunja ukiwa na majani mengi mabichi.

Na eneo la umasikini, na watu wanaoonekana karibu na majengo, na mtu. Kuna pia uchafuzi wa mazingira, na kuku nyeupe, anayoonekana akiwa ameinama, kana kuwa, anatafuta kitu cha kula.

Twiga mdogo mchanga mwenye rangi ya kahawia na madoa meupe, akisimama katikati ya nyasi ndefu, masikio yake yamenyoshwa na nywele zake za kichwani zimesimama juu.

Mandhari maridadi ya jiji la Nairobi ikijumuisha bwawa kubwa lenye maji tulivu. Kwenye upeo wa macho, majengo marefu ya jiji yanatokeza ikionyesha ukuaji wa mji mkuu wa Kenya.

Kobe mmoja mkubwa, akiwa na ganda lenye muundo ya kipekee na rangi za kahawia. Mnyama huyu anatembea polepole ardhini iliyo na udongo na mawe madogo.

Sanamu ya ukumbusho katika bustani inayo ashiria historia muhimu. Sanamu mbili za shaba labda zikiwakilisha wapigania uhuru zimesimama juu ya msingi.

Sehemu ya nyuma ya pundamilia ikionyesha milia yake mweusi na myeusi. Sehemu hii inaonyesha muundo wake wa kipekee. Upande wa kushoto kuna mti mkubwa wenye gome la kahawia ukitoa kivuli.

Tukio la nje labda ya ujenzi au uzinduzi chini ya hema nyeupe. Mwanamke mmoja aliyevaa kofia ya rangi ya pinki na nguo nyeupe anazungumza kwenye kipazasauti. Mbele yake kuna meza nyeupe iliyopambwa na vifaa mbalimbali vya kuchimba ikiwemo majembe kadhaa ya rangi tofauti.

Wanaume kadhaa wakiwa wamevalia fulana za usalama za rangi za manjano angavu wakifanya usafi katika mazingira machafu sana. Wamesimama ndani ya maji meusi wakitumia vijiti na zana nyingine kuondoa takataka.

Kundi la wachezaji wengi wa kiafrika, labda wakiwa jukwaani au ukumbini. Wamevalia mavazi yenye madoa ya chui na kofia zenye manyoya meupe na meusi, zikionyesha utamaduni ajiri.

Mwanamke mchanga ameketi kwenye shuka jeupe chini ya mti mkubwa wenye matawi mengi. Amevaa gauni lenye maua na anaonekana akishughulika na vitu vidogo vilivyokuwa mbele yake.

Mazingira ya makazi duni au mtaa wa mabanda inchini kenya. Barabara chafu yenye matope inaonekana imejazwa na takata nyingi. Mkondo mdogo wa maji machafu unapita katikati. Kando ya mkondo huo kuna mabomba mawili ya kijani.

Maji yaliyajaa majani makubwa ya kijani kibichi, yaliyotapakaa juu ya uso wa maji. Chini ya majani, samaki wawili wenye rangi nyeusi wanaonekana wakielea au kuogelea.

Kifaru mweusi akiwa na pembe moja kubwa inayoonekana vizuri, ana rangi ya kahawia au kijivu na mwili wake ni mkubwa na wenye mikunjo. Kifaru huyo anakula nyasi fupi za kijani kibichi.

Kundi la swala wakiwa wamekusanyika katika mandhari ya savana yenye nyasi ndefu. Wanyama hawa wenye pembe ndefu wanaonekana wakichungia au kupumzika kwenye jua. Katikati ya mandhari hiyo kuna mti mmoja mkubwa, ukiashiria uwepo wa mimea michache katika eneo hii kame.

Eneo pana lenye nguzo nyingi ndefu zikibeba bendera mbalimbali zinazopepea angani. Kila bendera ina rangi na nebo yake ikiashiria uakilishaji tofauti. Chini ya nguzo kuna bustani ya kijani kibichi iliyotuzwa vizuri.

Kuna kundi la mbuni watano wakitembea kwenye nyasi huku kukiwa na mandhari ya jiji nyuma yao. Mbuni hawa wana manyoya meusi na miguu mirefu wakionekana kutafuta chakula au kuzurura tu.

Bustani kubwa au eneo la wazi lenye miti na nyasi za kijani kibichi. Katikati ya bustani kuna miti iliyotawanyika mengine ikiwa na majani ya kijani kibichi na mengine ikiwa na rangi tofauti.

Kundi la wachezaji wa kitamaduni wakiwa wamevalia mavazi meupe na kofia nyekundu, wakitumbuiza kwenye uwanja mkubwa. Wachezaji wengi wamesimama kwenye duara huku baadhi yao wakicheza na wengine wakipiga ngoma.

Kiwanda kidogo, ambacho labda kinazalisha. Kuna mitambo mikubwa, pengine washinde za kusaiga au kuchakata, zikiwa zimewekwa kwenye sakafu ya zege. Mazingira yanaonekana kuwa viwandani na mwanga unatokea na taa juu.

Mto unaopita katikati ya eneo lenye uchafu mwingi. Pande zote mbili za mto zimefunikwa na takataka zikionyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira. Upande wa kulia kuna vibanda kadhaa vinavyoashiria makazi na pia kuna baadhi ya watoto wakicheza.

Kuna kundi kubwa la watu huenda wafanyikazi wa usafi, wakiwa wamevaa sare za kazi. Wengi wao wamevaa fulana za rangi ya kijani kibichi zinazong'aa buti za kijani na glavu ya rangi ya machungwa au nyekundu.

Twiga anashirikiana na watu wawili katika eneo linalo onekana kua hifadhi au kituo cha wanyama pori labda katika kituo cha twiga jijini Nairobi. Twiga huyu anaonekana kuelekea karibu na watu hao na mwanamke mmoja anatabasamu akimtazama.

Mwanaume na mwanamke wakiwa karibu na maporomoko ya maji yenye nguvu. Maji yanatiririka kwa kasi nyuma yao yakionyesha uzuri wa asili. Mwanaume ameketi juu ya mwamba, amevaa shati jeupe na suruali ya samawati akionekana kumpiga picha mwanamke.

Vifaru watatu wakubwa na wenye rangi ya kijivu kahawia wakitembea kwenye njia yenye udongo. Miili yao imara na pembe zao ndogo zinaonekana kwa wazi. Nyuma yao kuna nyasi kavu na vichaka.

Rundo kubwa la taka, zikionekana kuwa zimekusanywa kwenye gari ndogo, au troli. Watu wawili, wanayeonekana kama mwanamke na mwanaume, wamesimama karibu na rundo hilo. Mwanaume amevaa fulana ya usalama ya rangi ya kijani, na manjano, buti za kijani, na glavu nyekundu.

Mandhari pana ya asili ikiwa na vilima vilivyofunikwa na mimea. Sehemu kubwa ya eneo hilo ina nyasi kavu na vichaka huku mabonde yakionyesha mti na mimea minene zaidi.

Mandhari ya asili, yenye mto unaopita katikati ya eneo lenye mimea. Mto unaonekana una maji ya kahawia. Kando na mto kuna daraja dogo la mawe, likionyesha njia ya kuvuka. Sehemu kubwa ya picha imejaa miti na vichaka vya kijani kibichi.

Damp kubwa la taka lililopangwa kiholela huku moshi mwingi ukitoka kutokana na moto unaowaka. Watoto kadhaa wanaonekana karibu na rundo la taka wakionyesha mazingira magumu ya maisha.

Msitu mnene wenye miti mirefu na majani mengi. Aina mbalimbali za mimea zinaonekana, zikiunda tabaka tofauti za kijani kibichi. Matawi ya miti yameingiliana, yakionyesha ukuaji wa asili na unene wa msitu.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini Nairobi, likiwa na magari mengi ya abiria yanayoonekana kama matatu. Magari hayo yamepakwa rangi mbalimbali na yana mabango yenye majina ya kampuni za usafiri kama Maua Direct.

Mandhari ya barabara yenye shughuli labda jijini. Mwanaume mmoja anatembea karibu na basi kubwa la manjano uku kukiwa na gari jingine la samawati mbele. Barabara inaonekana ina matope na madibwi ya maji.

Mabasi mawili barabarani, mojawapo likiwa na rangi ya kijani kibichi na nyeupe mbele, likiandikwa City Hoppa Next na Isuzu na namba ya usajili. Nyuma yake kuna basi jingine dogo la samawati. Mandhari ya nyuma ina mijengo na mti pamoja na watu wakitembea.

Bango la matangazo lilio pandwa kando ya barabara, likiwa na taarifa za maeneo na bei. Bango lina maandishi ENABLED juu na chini yake kuna MOMBASA ROAD, UTAWALA NA AIRWAYS.

Barabara yenye shughuli nyingi, ikiwa na mabasi mawili ya abiria. Moja rangi ya zambarau, na jingine la manjano. Wanaume watatu wanaonekana kusimama karibu na mabasi.

Gari dogo la abiria lilosimama barabarani lina namba ya usajili na linaonekana kuwa chafu kidogo. Mtu mmoja amesimama karibu na mlango wa abiria labda kusubiri, kupanda au watu washuke.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa mabasi madogo ya abiria yanayojulikana kama matatu, yakiwa yamepambwa kwa rangi na michoro mbalimbali. Kila basi lina muundo wake wa kipekee, ukiashiria utamaduni wa usafiri wa umma nchini Kenya.

Msongamano mkubwa wa watu na magari, katika mtaa wenye shughuli nyingi. Basi la kijani linaonekana katikati ya barabara. Watu wanatembea na pikipiki zimepaki kando ya barabara.

Matatu yenye rangi nyeupe na mistari ya samawati, njano na chungwa imesimama mtaani. Nyuma ya matatu kuna majengo yenye ghorofa na bango lenye maandishi kwa mbali. Mtu mmoja anaonekana akiegemea matatu upande wa kulia.

Masongamano wa magari barabarani katika jiji la nairobi . Trafiki imesimama kwenye taa za barabarani lenye rangi ya machungwa zikionyesha hali ya kusubiri. Kuna magari mengi ya aina tofauti, ikiwemo lori la saruji na magari madogo.

Mandhari ya barabara yenye watu na basi. Mbele kabisa, kuna watu wawili wamesimama. Mmoja wao ameshika bango kubwa lenye namba 46 na orodha ya maeneo kama vile Hurligham, Chaka place na Yaya.

Kuna barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji la Nairobi . Tunaona mabasi mawili ya abiria, yamesimana kwenye foleni ya magari . Moja ya matatu hayo yenye rangi ya samawati na nyeupe , lina neno VETERAN. Limeandikwa kwa herufi kubwa . Matatu mengine upande mwingine lina michoro ya kuvutia na namba ya usajili.

Eneo lenye shughuli nyingi la jiji, labda kituo cha matatu. Katikati kuna gari ndogo la abiria, likionekana limepakwa rangi nyeupe na njano. Karibu na gari hilo kuna watu kadhaa wamesimama na kutembea, wengine wakiwa wamevalia nguo za kawaida.

Mandhari ya barabara yenye watu na magari. Katikati kuna basi dogo au matatu lenye maandishi kwa herufi kubwa za manjano, watu kadhaa wanatembea barabarani wengine wakiwa karibu na basi hilo.

Barabara yenye msongamano wa magari jijini huku magari mbalimbali yakiwa yamesimama kwenye foleni. Kuna malori makubwa, magari madogo na mabasi yakijaza barabara. Pembeni mwa barabara watu wachache wanaonekana wakikimbia.

Foleni kubwa ya magari na mabasi kwenye barabara ya jiji chini ya anga lenye mawingu. Upande wa kushoto kuna barabara ya watembea kwa miguu kando ya uzio mrefu. Magari yanayoelekea mbele yanasubiri huku basi kubwa la rangi ya njano na kijani likionekana wazi mbele.

Basi la abiria likionekana kuwa la shirika la City Shuttle, basi hilo lina rangi ya bluu na njano zikiwa zimepakwa kwa muundo unao vutia. Upande wake kuna madirisha mengi ya mraba yakionyesha ndani.

Mandhari ya mji wenye shughuli nyingi, yenye majengo marefu na magari. Mbele kuna basi jekundu lenye maandishi MBASSAVA SACCO na gari ndogo aina ya matatu. Nyuma yake kuna matatu nyingine.

Msongamano mkubwa wa magari, barabarani katika jiji la Nairobi. Magari mengi ya aina mbalimbali yamekwama kwenye trafiki. Watu wanatembea kando ya barabara na baadhi ya mabasi madogo yanaonekana.

Mtaa wenye shughuli nyingi jijini Nairobi ukiwa na msongamano wa magari na watu. Mabasi na matatu yameegeshwa barabarani yakipakia au kushusha abiria. Majengo marefu yanatumika kwa biashara.

Kuna barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji la Nairobi. Kuna matatu nyingi za rangi za machungwa zilizopambwa kwa michoro ya graffiti na mabango. Watu wengi wanaonekana wakitembea kando ya barabara, wengine wakiwa wamevalia sare za kazi.

Mandhari ya mtaani yenye watu wengi na matatu, iliyopakwa rangi nyingi na iliyoandikwa Fiestal. Kwenye matatu hio kuna mabango yanayoonyesha njia kama route mia moja na tano Westlands. Mbele ya matatu kuna mwanaume aliyesimama kati kati akitumia simu yake, amevaa shati la rangi ya maruni na suruali nyekundu.

Barabara kuu yenye magari yakisafiri chini ya anga lenye mawingu. Katikati ya barabara kuna gari dogo aina ya matatu ikionyeshwa rangi iliyofifia na iliyobeba abiria.

Mandhari ya mtaa wenye shughuli nyingi jiji. Majengo marefu yaliyopakwa rangi tofauti yanaonekana kwa nyuma. Barabara imejaa watu na magari ya abiria hasa watatu yakionyesha usafiri wa umma.

Hapa kuna mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi labda katika jiji la Nairobi. Watu kadhaa wamesimama, wengine wakiwa karibu na gari dogo la abiria ambalo linaonekana kuwa Matatu ya rangi ya chungwa.

Gari la moshi ya abiria iliyosimama kwenye reli ikiwa na rangi nyeupe, nyekundu na manajno. Sehemu ya mbele ya picha imefunikwa na uzio wa waya unaofanya picha ionekane kupitia matundu.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini likiwa na mabasi mawili ya abiria. Moja samawati na lingine njano. Mabasi hayo yana maandishi yanayoashiria njia mbali za usafiri kama vile talismani na bango lenye namba thelathini na nne.

Kuna eneo lenye shughuli nyingi mjini, likiwa na majengo marefu yenye gorofa. Barabarani kuna magari ya abiria aina ya matatu, na mabango makubwa yenye majina sacco kama; Kukena Sacco.

Mandhari ya mtaani katika jiji, labda Nairobi, ikionyesha magari ya abiria almaarufu matatu na kundi la watu. Matatu moja ya rangi ya chungwa imesimama kando ya barabara na nyingine inaonekana nyuma yake.

Basi la ISUZU lenye rangi nyingi na mapambo ya kuvutia, ikiwa limeegeshwa barabarani katika eneo yenye shughuli nyingi. Kando yake kuna majengo marefu yenye biashara mbalimbali na watu wanaotembea chini.

Basi dogo lenye rangi ya kijani na manjano, likiwa limepambwa kwa michoro na maandishi mbalimbali. Gari hili linaonekana kuwa matatu maarufu nchini Kenya, likiwa na namba ya usajili. Ndani yake kuna abiria, huku nje kukiwa na watu kadhaa wakizunguka.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi. Mbele kuna basi kubwa jekundu lenye maandishi MBASSAVA SACCO na namba ya usajili. Nyuma ya basi, kuna magari mawili madogo ya abiria yanayofanana na matatu, pia yakiwa na maandishi ya SACCO.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini, ikiwa na mabasi kadhaa yanayoashiria matatu, maarufu nchini Kenya. Basi moja lina michoro ya kuvutia na maandishi Moana mbele, huku lingine likiwa na neno veteran .

Barabara yenye magari na watu. Nguzo ya ishara barabara inaonekana katikati, ikionyesha mwelekeo wa Juja road, Ring road, Thika, na Ngara. Magari yanakwenda pande zote mbili. Kwa mbali, kuna majengo marefu. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Matatu yenye mapambo ya chui imesimama kando ya barabara yenye shughuli nyingi ikiashiria usafiri wa umma Nairobi. Abiria wanasubiri au wanapanda gari.

Sehemu ya gari la moshi ya abiria iliyoegeshwa ,ikionekana kupitia uzio wa chuma wenye matundu. Rangi ya gari la moshi ni nyeupe, njano na waridi.

Kundi la wanaume wakiwa karibu na gari dogo la abiria ambalo linaonekana kama matatu, likiwa na bango lililoandikwa Nakuru Direct Shuttle. Wanaume wawili wamesimama katikati mmoja amevaa kofia nyeusi na fulana la rangi ya chungwa.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi labda mjini Nairobi. Gari dogo la abiria linaonekana kuwa matatu limesimama mbele ya jengo refu. Mtu mmoja mwenye begi kubwa anatembea barabarani na kuna magari mengine kwa umbali.

Makutano ya barabara yenye mvua labda zamu ya magari. Magari kadhaa ikiwemo mabasi, lori za saruji na magari madogo, yamesimama au yanatembea polepole. Miti mingi na majengo marefu yanaonekana nyuma.

Kuna basi mbili, moja rangi ya majani na lingine rangi nyeusi. Basi la kwanza likiwa na watatu watu kando yake. Kuna post iliyo na waya za stima mbalimbali na pia iko katikati ya ghorofa mbili.

Duka la rejareja lenye mlango wa vioo likitoa huduma za maji safi kama inavyosemeka. Juu ya mlango kuna mabango yenye picha ya vyakula na vinywaji vikiashiria huduma mbalimbali.

Mwanamke akichota maji safi kutoka kwenye bomba la maji, kwa kutumia mikono, huku amevaa vesti ya usalama, yenye rangi ya kijani kibichi. Ameinama chini akishika bomba ambalo linatoa maji yanayotiririka kwa nguvu.

Eneo la ujenzi. Mbele kuna mchanga mwingi na mawe yaliyochimbwa. Katikati kuna mtaro mrefu, unaoonekana kuwa umefukuliwa hivi karibuni. Juu ya mchanga kuna mimea michache iliyoanza kukua.

Bomba tatu za chuma zikitoa maji. Bomba la kwanza linaonekana wazi kabisa likitoa mkondo wa maji unaong'aa. Mabomba mengine mawili nyuma yake yanaonekana yamefifia pia yakitoa maji.

Eneo la udongo lenye maji machafu yaliyotuama. Katikati ya dimbwi hilo kuna vijiti au magogoo machache yalichomoza kutoka majini. Bomba refu la rangi ya kijivu limelala chini likivuka maji.

Mfereji mrefu uliotengenezwa ardhini labda kwa ajili ya ujenzi au kupitisha huduma. Udongo uliochimbwa umepangwa kando ya mfereji. Mimea michache imeanza kuota pembeni mwa shimo hilo.

Tengi kubwa la maji, likiwa limejengwa juu ya nguzo ndefu za saruji. Tengi lenyewe linaonekana la zamani na lina rangi iliyofifia, huku likiwa na ngazi iliyopanda hadi juu yake.

Hili ni eneo lenye udongo uliochimbwa likiashiria shughuli za ujenzi au miundo mbinu. Katika mfereji uliotegenezwa kuna maji na mabomba ya kijani kibichi yaliyolala chini. Kwa mbali jengo refu linaonekana likiwa na tanki la maji juu na kundi la watu waliokusanyika karibu na ukuta mrefu.

Kuna rundo la mabomba makubwa ya chuma au simiti iliyolala chini. Mabomba hayo yanaonekana kuwa machafu na yamekuwa yakitumika kwa muda mrefu au yamewekwa hapo kwa muda mrefu.

Kona ya chumba, ikiwa na meza iliyofunikwa kwa kitambaa cha samawati chenye matone ya maji. Kwa mbali, kuna rafu ya chumba iliyo na vifaa vinavyoonekana kwa zehemu ya jikoni au maabara.

Mfereji mrefu na mpana uliokuwa umekatwa ardhini labda kwa ajili ya ujenzi wa miundo mbinu kama mabomba au nyaya. Udongo uliotolewa umewekwa kando ya mfereji. Kwa mbali kuna majengo kadhaa na mashine ya kuchimba ikionyesha kuwa kuna shughuli za ujenzi zinaendelea.

Mandhari ya mji au eneo lenye makazi mengi. Majengo ya ghorofa yaliyo jengwa kwa matofali yanaonekana yakiwa na ma tangi ya maji juu ya paa. Kwa mbali, kuna majengo mengine ya rangi tofauti likipendekeza ukuaji wa mji

Barabara chafu ya udongo yenye matope na takataka. Upande wa kushoto kuna majengo yenye kuta za mabati na barabara hiyo inaonekana kuwa na mashimo mengi. Mbali zaidi watu wachache wanatembea na pikipiki pembeni.

Eneo la ujenzi wa miundo mbinu, labda ya maji. Wafanyikazi kadhaa wanaonekana wakishughulikia mabomba makubwa ya buluu, yanayoonekana kuwa sehemu ya mfumo wa maji.

Duka dogo la rejareja ikiwa na mabango yenye matangazo ya chakula na vinywaji baridi juu. Mlango wake umefungwa kwa vioo vinne vikubwa na fremu ya alumini vikifunika sehemu kubwa ya mbele.

Mfereji mkubwa uliotengenezwa ardhini ukionyesha udongo mwekundu na miamba. Kivuli cha mtu kinaonekana kikianguka ndani ya mfereji kuashiria uwepo wa mpiga picha